Mwanamke mmoja aliyejifunika nguo nyeupe akiwa amesimama pembeni wa miti ya kijani ya aina mbalimbali, ambayo huweza kutumika kutengeneza dawa za asili zinazoweza kutibu magonjwa mbalimbali ya watu.

Mkusanyiko wa malighafi mbalimbali zikiwa katika vyombo tofauti ambazo hutumika kutengeneza dawa asili kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali.

Mkusanyiko wa majani, maua, mbegu, pamoja na dawa mbalimbali, ambazo hutumika kufanya tiba asili ya magonjwa mbalimbali yanayo jitokeza katika jamii za watu.